Daktari aliyevaa barakoa, koti jeupe na aliyefunga nywele zake anapanga dawa kwa uangalifu, wahudumu wa afya wa ujumla wana mchango katika jamii kwa kuhakikisha watu wanapata matibabu bora, kuzuia magonjwa na kuokoa maisha kila siku.

Daktari aliyevaa barakoa, koti jeupe na aliyefunga nywele zake anakagua dawa kwa uangalifu. Wahudumu wa afya kwa ujumla wana mchango mkubwa katika jamii kwa kuhakikisha watu wanapata matibabu bora, kuzuia magonjwa na kuokoa maisha kila siku.

Daktari aliyevaa barakoa, miwani na koti jeupe, anavuta dawa kwa sindano kutoka kwenye chupa, pembeni kuna watu kadhaa waliovaa mavazi ya kiraia wakiwa wamesimama kimya, hili linaonyesha jukumu muhimu la madaktari katika jamii, ambayo ni kutoa huduma za afya kwa uangalifu, taaluma na kujitolea hata mbele ya umaa.

wahudumu wa afya wanapaswa kuwa waangalifu wapole na wenye huruma wanapo wahudumia wagonjwa wadogo watoto huitaji waangalizi wa kipekee mawasiliano ya upole ma mazingira yakuwafanya wajiskie salama hosipitalini

Daktari anampatia chanjo mtoto mdogo aliye na mama yake, chanjo ni muhimu sana katika maisha ya watoto na inasaidia kujenga ulinzi katika miili zao na kuepusha magojwa kadhaa maishani mwao.

Wafanyi kazi wa afya inchini wanawajibu kwa kuhelimisha wanaichi, hasa wale walio wagonjwa kuhusu dawa tafauti na matumizi yao, elimu hii itasaidia wanachi kuepusha ya dawa wakati wowote.

Daktari na msimamizi wake wanamsaidia mgonjwa na matibabu ya meno. Msaidizi amesimama na anamulika katika mdomo wa mgonjwa ili daktari akaweze kuona vyema anapokagua meno ya huyu mgonjwa na kumsaidia ipasavyo.

Wahudumu wa afya wana jukumu muhimu la kuwafundisha raia kuhusu njia bora za kuishi kwa afya njema. Wanawaelimisha kuhusu lishe bora, usafi wa mazingira, kingi dhidi ya magonjwa na umuhimu wa uchunguzi wa afya yao. Kupitia elimu hii jamii imewezeshwa kufanya maamuzi sahihi ya kiafya na kuboresha maisha yao kwa ujumla.

Daktari wa meno akiwa amevaa koti ya mahabara na barakoa anachunguza meno ya mgonjwa kwa umakini mkubwa. Anatumia zana maalum kuhakikisha meno yako safi, na yenye afya akitafuta dalili za matatizo kama vile maumivu, uvimbe na kuharibika kwa meno.

Chanjo ni muhimu sana kwa sababu husaidia mwili kubambana na magonjwa hatari kama surua, polio na kifua kikuu watoto wakichanjwa mapema wao wakiwa na afya njema na wanaweza kuepuka maradhi yanayoweza kusababisha ulemavu au kifo

Maji safi ni msingi wa ustawi wa jamii yoyote kwani yanasaidia kuzuia mlipo wa magonjwa kama kupindupindu na homa ya matumbo. Kupatikana kwa maji salama huwezesha usafi binafsi, maandalizi ya chakula salama na usafi wa makaazi kote.

Mfanyikazi huyu wa afya anayeonekana kuwa muuguzi kutokana na mavazi yake, anamdunga mgonjwa sindano. Ni vyema kuwa watu wote humu wamevaa barakoa, maanake itasaidia kuenea ugonjwa hasa ule unaosababishwa na virusi vyovyote vile.

Wahudumu wa afya wana jukuma la kuwahudumia watoto kwa uangalifu mkubwa na upendo. Wagonjwa wadogo huitaji matibabu ya thahatari, mazungumzo ya kirafiki na mazingira ya kuwafariji Kila ujao.